Wataalamu wa tiba meno wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Wataalamu hao wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wanatumia mashine za kisasa kuhakikisha huduma bora salama na kwa wakati.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

Mtaalamu wa tiba ya meno akimhudumia mteja aliyelala kitandani, akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, daktari huyu amevalia vazi maalumu ya kujikinga na anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mtaalamu wa meno akimuhudumia mgonjwa aliekaa kwenye kiti akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Daktari huyu amevalia vazi maalumu la koti nyeupe akitumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Taka zimekusanywa na kuchomwa moto sehemu ya wazi zikitoa moshi mwingi unao enda juu ingawa ni njia ya kupunguza taka, kuchoma hovyo kunaweza kuchafua hewa na kuadhiri afya ya watu wanao ishi karibu ,uchangiaji wa taka na utupaji salama ni muhimu kwa afya ya mazingira na afya nzima ya jamii.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko barabarani, ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya barabara huku watu wachache wanajaribu kupita pembezoni karibu na ukuta na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji na mwengine akijitahidi kumsaidia kutoka.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayong’aa kwa usafi, ikiwa kimya na tulivu huku taa za juu zikiangaza. Mazingira haya ya ndani ya hospitali yanathibitisha umakini katika usafi, mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsadia mgonjwa kupumzika.

Wataalamu wa afya wa jinsia zote wa kike na wa kiume na rika mbalimbali, wenye muonekano wa kuvutia na watanashati, wamesimama na wengine wameketi, huku wamevalia nguo maalumu za kitaalamu. Wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, wakiwakilisha nidhamu ya afya.

Mtaalamu wa afya mwenye jinsia ya kike mwenye muonekano mzuri na wakuvutia, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu akiwa yayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalam wa afya wa jinsia ya kiume, mwenye mwonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia nguo maalumu za kitaalam, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwailisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

wataalamu wawili wa afya wa jinsia ya kike, wenye mwonekano wa kuvutia na kupendeza, wamesimama wakiwa wamevalia nguo maalum za kitaalamu. Wako tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Nesi wa jinsia ya kike, amesimama kando na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde, akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga. Mtoto huyu yupo salama, ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto njiti, kikimsaidia kupumua, mazingira yakiwa safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Nesi wa jinsia ya kike amesimama karibu na mtoto mchanga, aliyezaliwa hivi karibuni akiwa ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kupumulia. Mtoto huyu yupo salama ndani ya kifaa hichi kwa ajili ya kutunzia watoto njiti, mazingira yakiwa safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Kifungashio kidogo chenye rangi ya kijani pamoja na malimau na vitunguu ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asili, kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili hasa katika jamii zetu wengi kwa afrika.